Suti mbalimbali za wanaume na wanawake zilizoning'inizwa dukani au sehemu ya kuuza mavazi rasmi. Kila suti imewekwa kwenye wima za plastiki na chuma na zina suruali au sketi zinazolingana na koti lake. Rangi kuu ni za kawaida na rasmi kama kijivu, kahawia, nyeusi na rangi ya udongo.

Mashati ya kiume aina mbalimbali ya rangi tofauti yamepangwa kwenye meza. Kuna mashati ya buluu, nyeupe , kaawia, nyeusi ya madoadoa na mengine. Kweenye kona ya juu kulia kuna bango linaloonyesha bei. Kuna mkono wa mtu upande wa kushoto unaoonyesha kuwa ni mtu au mteja anayechagua shati.

Duka la kuuza nguo za mitumba ambapo kuna mavazi ya rangi mbalimbali yamepangwa kwenye wima za chuma pamoja na mikoba ya migongoni ya watoto na watu wazima. Bei ya bidhaa imewekwa wazi kwa kibao cha mia moja hamsini kinachomaanisha bidhaa hizo zinapatikana kwa shilingi mia moja hamsini.

Nduka la nguo za kiume lipo katika msimu wa punguzo la bei. Mabango mekundu ya punguzo la bei yamewekwa wazi kwenye sehemu tofauti za nuka, yakionyesha punguzo la hadi asilimia 67. Mashati ya polo, mashati ya mikono mifupi, suruali za aina mbalimbali na fulana zimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Duka la kuuza nguo, hususan sehemu ya kuuza fulana za wanaume. Nguo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu kulingana na rangi na ukubwa. Fulana za rangi. Fulana za rangi mbali mbali ka vile nyeupe, nyekundu, njano, machungwa, buluu, kijani na zingne nyingi. Bango zinaonyesha bei ya kuanzia mia nane. Sehemu nyingine ya duka inaonyesha suruali, mashati na nguo nyingine zilizoning'inizwa kwenye wima za nguo.

Sehemu ya duka la kuuza bidhaa za mavazi na viatu, hasa vya wanawake. Kuna rafu zilizojaa aina mbalimbali za viatu vya kisasa vya wanawake, vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za chuma na mbao, zenye rangi nyekundu na nyeupe. Kushoto, kuna nguo za kiume zilizoning'inizwa, huku upande wa kulia kuna nguo za wanawake, mavazi marefu ya rangi tofauti kama samawati na nyekundu.

Kuna nguo za aina mbali mbali kama suruali ,mashati ,blauzi, sketi zenye muundo na rangi tofauti tofauti ,zimeninginizwa kwenye wambiliki wa nguo . Rangi ya duka ni ya kuvutia hasa rangi ya pinki na nyeupe. Sehemu ya nyuma kushoto Kuna kabati yenye nguo zilizopangwa kwa rundo huenda ni bidhaa zingine au za ziada. sehemu ya nyuma kulia Kuna pembe ya kubadilishia nguo iliyo na mapazia ya pinki.

Kuna mavazi yaliyopangwa kwenye vishikilia nguo, ikiwa ni pamoja na makoti meusi, ya kijivu na ya kahawia. Katika kona ya mbele ya picha, kuna mashini nyekundu yenye bomba ndefu inayotumika kupiga pasi nguo kwa mvuke badala ya pasi ya kawaida. Katika mandhari ya nyuma kuna madoli yamevalishwa mavazi tofauti ili kuonyesha kwa wateja. Sakafu ya duka ni safi na ya vigae na dari limewekwa taa za kisasa.

Sehemu ya duka la nguo labda ni soko au jengo la kibiashara ambako sanamu za maonyesho zimepangwa kwa mstari nje ya duka zikionyesha mavazi ya wanawake. Hii ni mbinu ya kuvutia wateja kwa kuwaonyesha bidhaa kwa njia ya kuona.

Duka la kuuza nguo za kiume linaloitwa Manix Clothing Store . Ndani ya duka kuna mavazi ya aina mbalimbali kama mashati, suruali, suti, viatu, mavazi ya kawaida na mavazi rasmi yaliyopangwa kwa rafu. Pia kuna sanamu ya kuonyesha nguo waliovalishwa nguo za kuvutia katika sehemu ya mbele ya duka.

Suti mbalimbali zimepangiliwa kwa mpangilio mzuri kwenye wima za chuma. Kuna aina na rangi tofauti za suti kama vile kijivu, samawati, kahawia, nasta, nyekundu na zilizochorwa mistari. Suti zimepangwa kwa safu mbili, safu ya juu na safu ya chini. Kila suti inaonekana kuwa na tagi ya bei au lebo iliyoning'inizwa chini.

Fulana zenye rangi mbali mbali kama vile njano, nyekundu, buluu, kijani, nyeusi zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye wigo wa chuma. Pembeni kuna blanketi au vitambaa vikubwa vilivyopangwa juu ya rafu ya mbao. Sakafu ni ya rangi ya udongo mwekundu.

Sehemu ya duka la nguo za wanawake au za jumla llikiwa limepangwa kwa mpangilio mzuri wa biashara. Kuna nguo mbalimbali zilizoning'inizwa kwenye wima za nguo. Kuna malori ya maonyesho upande wa kushoto na sehemu ya nyuma kuna rafu zilizojaa bidhaa kama mikoba na nguo zilizokunjwa.

Sehemu ya duka la kuuza viatu, ambako kuna viatu vya wanaume vinauzwa. Viatu hivi vimepangwa juu ya masanduku ya rangi mbalimbali, na ni vya mitindo rasmi vyenye rangi nyeusi na kahawia. Kulia, kuna safu za masanduku ya viatu yaliyopangwa kwa wima, na juu yake kuna nembo ya duka.

Sehemu ya duka la nguo ambapo kuna mavazi ya ndani ya wanawake hasaa sidiria na chupi. Yamepangwa vizuri kwenye wima za chuma, kwa ukubwa na rangi tofauti tafauti. Yamewekwa kwa namna inavutia wateja na kuna mchanganyiko wa vitambaa.

Mabegi ya wanawake ya aina na rangi mbalimbali yaliyowekwa kwenye rafu nyeupe. Vifaa vya mapambo kama vile herini, vikuku na mikufu, vikiwa vimepangwa kwenye viweka vito vya rangi tofauti kama nyeusi, nyekundu, na nyeupe, miwani ya jua ikiwa imepangwa pamoja na baadhi ya vito.

Nguo mbalimbali zilizoning'inizwa kwenye wima wa chuma katika duka la nguo. Nguo hizi ni mashati ya mikono mirefu zikiwa na rangi tofauti na mitindo mbalimbali kama vile mistari ya ukanda, rangi ya kijani ya kijeshi na nyingine za kawaida. Muundo wa mazingira na mpangilio wa nguo unaashiria kuwa hii ni sehemu ya kuuza nguo.

Shati nyingi ni za wanaume zikiwa zimefungwa vizuri na kupangwa kwa rangi na mitindo tofauti. Hili ni duka la nguo ambapo pia kuna suruali za rangi tofauti zenye kuvaliwa na mashati haya yakining'inia pembeni. Kuna bango kubwa la rangi nyekundu lenye maandishi Sale upto 55% off likimaanisha kuwa bei ya bidhaa zilipo hapo imepunguzwa hadi asilimia hamsini na tano.

Mashati yamepangwa kwa nadhifu kwenye meza ya maonyesho, kila rundo likiwa na rangi na muundo wake, kuna mashati ya rangi za kijani, samawati, nyeusi yenye mistari nyekundu, na mengine ya bluu yenye mistari myeupe. Juu ya meza kuna bango lenye neno Off linaloashiria kupunguza la bei. Katika mandhari ya nyuma, kuna nguo zingine zikiwa zimepangwa kwenye rafu na watu wachache wakionekana wakiwa dukani.

Masuti yamepangwa kwenye wavu wa chuma kwa safu mbili, safu ya juu na safu ya chini. Yana rangi tofauti kama vile buluu, kijivu, nyeusi na kahawia na baadhi yana miundo ya mistari au mabano ya kimitindo. Kila suti ina kibandiko cha bei kinachoning'inia kwenye kifua au mkono. Juu ya rack kuna vifurushi vilivyowekwa kwenye plastiki huenda ni mashati au bidhaa nyingine zinazohusiana na mavazi rasmi.

Duka la nguo linalouza mavazi ya wanaume na wanawake. Kuna rafu na vibano vilivyojaa nguo zilizopangwa kwa rangi ya aina. Mabano ya bei yanaonekana yakiwa na nambari kama one nine nine , inayoashiria mauzo au offer maalum. Ukuta wa nyumba una maonekano waliovaa mavazi na picha za mtindo. Taa nyingi za gari zinatoa mwanga mkali.

Sanamu ya maonyesho ya mavazi, yakiwa yamevalishwa nguo ya rangi nyekundu, yenye mapambo meupe na meusi ,sanamu hiyo imepambwa kwa miwani ya jua, kofia yenye mapambo mekundu ,mkufu wa dhahabu shingoni, bangili mkononi na pochi ndogo ya mkononi. Nyuma yake Kuna rafu ya miwani ya jua mbali mbali zenye maumbo na rangi tofauti.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo haswa sehemu ya mavazi ya watoto. Mavazi mbalimbali ya watoto yamepangwa vizuri kwenye misingi za chuma. Kuna fulana suruali za jeans na mashati ya rangi tofauti. Kuna bango linalosema bei ya juu zaidi ya bidhaa, nyingi ni mia nne ambalo linaongeza mvuto wa punguzo la bei kwa wateja.

Kuta zimepangwa na rafu nyeupe zilizojaa nguo zilizokunjwa kwa mpangilio mzuri zenye rangi na mitindo mbali mbali. Kuna sehemu pia yenye nguo zilizoanikwa kwenye vibao vya chuma. Juu ya kuta kuna mapambo mekundu na meupe kwa mfano wa kitambaa cha jadi. Taa za kisasa za dari zinang'aa. Meza ya mbele ni ya kioo au marumaru laini.

Ndani ya gari sehemu ya viti vya nyuma. Viti vimefungwa kwa ngozi ya rangi ya Cream na vinaonekana kuwa katika hali nzuri sana, safi na yenye nafasi ya kutosha kwa abiria. Mkeka wa sakafu wa plastiki ya rangi ya bluu uliowekwa ili kulinda sakafu ya gari. Viti vya mbele pia vinaonekana kwa nyuma vikionyesha mifugo ya kuhifadi vitu.

Magari mapya yamepangwa kwa mstari ndani ya jengo lenye dari refu, na kuta za vioo. Jengo limeundwa kwa vyoo vikubwa vinavyoingiza mwanga wa kutosha, likiwa na sakafu safi ya vigae. Mazingira safi na ya kisasa, yanavutia wateja wanaotembelea, kuona, au kununua magari. Aina mbalimbali za magari, yanatofautiana kwa rangi na muundo, ya kuonyesha chaguo, tofauti kwa wanunuzi.

Magari yaliyopangwa mfululizo kwenye eneo la nyasi za kijani karibu na miti na vichaka. Ni sehemu ya maegesho ya muda katika eneo la wazi labda kwenye tukio maalum au katika mazingira ya mashambani. Magari yana nambari ya usajili za Kenya na ni za aina tofauti tofauti. Kuna watu wachache wakiwa karibu na magari hayo.

Eneo la maegesho ya magari katika mazingira ya asili, yenye nyasi na miti. Magari mbali mbali yameegeshwa, ikiwemo gari la mizigo, matatu, na magari ya kibinafsi. Hali ya utulivu na kijani, inaashiria kua ni eneo lisilo na shughuli nyingi, za mijini.

Magari ya kisasa ya aina mbalimbali yakiwa yamepangwa vizuri ndani ya jengo. Magari haya yana rangi tofauti kama nyeusi, kijani, nyekundu na fedha. Kuna ofisi ndogo zilizo na viti na kompyuta kwa ajili ya wafanyakazi au mawakala wa mauzo. Dirisha kubwa za vioo huonyesha mazingira ya nje na kuruhusu mwangaza mwingi kuingia.

Sehemu ya ndani ya jumba la maonyesho ya gari hasa kampuni ya Hyundai. Ndani ya chumba hicho kuna magari kadhaa ya Hyundai yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri kuonyeshwa kwa wateja. Kuna meza ya mapokezi ya kisasa yaliyo mbele kulia ambapo mfanyakazi mmoja amesimama labda akihudumia mteja au akifanya kazi ya mapokezi. Ukutani kuna bango kubwa linalo onyesha picha ya gari la Hyundai na nembo ya kampuni hiyo.

Mtu aliyevaa suti nyeusi upande wa kushoto anapokea funguo za gari kwa mkono wake wa kulia. Mtu mwingine upande wa kulia, anakabidhi funguo kwa mkono wenye kucha zilizopakwa rangi nyekundu. Mandhari ya nyuma inaonyesha gari jekundu likidokeza kuwa tukio linafanyika katika duka la magari.

Magari kadhaa ya aina moja lakini rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu na nyeusi yakiwa yameegeshwa kwa safu ndani ya ukumbi wa maonyesho ya magari. Magari hayo yako katika hali nzuri sana na yamepambwa vizuri, ikiashiria kuwa huenda ni sehemu ya maonyesho ya magari au tukio la wapenzi wa magari.

Hii ni picha ya watu wawili, mwanaume na mwanamke, ambao ni wateja wakiwa karibu na gari. Mtu wa tatu ni mzee mwenye nywele nyeupe, anaonekana ni dereva au muuzaji wa magari. Wote wanatabasamu na wanaonekana wakifanya mazungumzo mazuri, yakionyesha mazungumzo ya kibiashara yenye amani na urafiki. Katika nyuma kuna mabango yenye matangazo ya magari na magari mengi yamepakiwa, yakionyesha eneo la biashara ya magari.

Bajaji ikiwa katika hali ya kuzeeka au kutotumika kwa muda. Ina kutu na nyufa kadhaa kwenye milango na mwili wa gari. Imeegeshwa karibu sana na mti wa kijani ambao baadhi ya matawi yake yanafunika sehemu ya juu ya bajaji. Mazingira ya eneo yanaonyesha uwanja wa majani wenye kivuli kuashiria sehemu ya vijijini au eneo la pembezoni mwa mji.

Mwanamume mzee mwenye nywele nyeupe na mwanamke aliyegeukia gari wakizungumza na mwanamke kijana aliyevaa shati jeupe, anayeonekana kuwa ni muuzaji au mshauri wa wateja. Wamesimama karibu na gari la rangi ya bluu ambalo linaonekana kuwa ni gari la umeme. Mazingira ni safi na ya kisasa yakionyesha kuwa hii ni eneo la maonyesho ya magari.

Mistari ya magari mapya yaliyoegeshwa kwa mpangilio mzuri ya rangi mbalimbali kama vile bluu, nyeupe na nyekundu. Watu watatu; wanaume wawili na mwanamke mmoja wamevaa mavazi rasmi ya kazi huenda ni wauzaji au wanunuzi wakijadiliana. Mandhari ya wazi pengine ni eneo la maonyesho au uwanja mkubwa wa magari.

Msururu wa magari manne yaliyoegeshwa kwenye eneo la wazi la nyasi, huenda ni sehemu ya maegesho ya muda au tukio maalum. Yana nambari za usajili za Kenya na ni ya aina tofauti. Miti mirefu ya kijani imezunguka hilo likionyesha mazingira safi na ya asili.

Mtu aliyevaa suti ya buluu, huenda ni muuzaji wa magari anakabidhi funguo za gari kwa mtu mwingine aliyevaa shati la rangi la buluu hafifu. Wawili hao wanapeana mikono ishara ya makubaliano au mafanikio ya biashara. Nyuma kuna magari yakidokeza kuwa tukio linatokea kwenye kituo cha kuuza magari au maonyesho ya magari.

Mwanaume aliye kulia amevalia suti rasmi ya rangi nyeusi na tai akionekana kuwa mtaalam au mfanyakazi wa ofisi. Mwanamke aliye kushoto amevaa mavazi ya kawaida ya baridi. Koti la kahawia na ameegemea juu ya kaunta kana kwamba anafanya malipo au kuuliza huduma. Wote wamesimama kwenye kaunta ya mapokezi ambapo kuna komputa ya mezani, kifaa cha malipo na mapambo ya matawi. Katika mandhari ya nyuma kuna gari jeusi.

Mwanamke yuko katika kiti cha dereva amevaa sweta ya krimu na baluzi ya buluu. Anapokea fungu la funguo kutoka kwa mtu aliyevaa suti ya buluu. Huenda ni muuzaji wa magari au afisa wa kukabidhi gari. Mwanamume aliyeketi kiti cha abiria cha mbele anamtazama mwanamke kwa furaha. Wote wako hali ya furaha na kuridhika ishara ya tukio nzuri au la mafanikio.

Safu ya magari ya kifahari yakiwa yamepangwa kwa mistari katika eneo la maegesho ni mapya ya kisasa na ya aina moja lakini katika rangi tofauti kama, kijivu, bluu nyekundu na machungwa. Mazingira yanausiana na biashara ya magari mapya yanayo lenga wateja wanaotafuta magari ya hali ya juu yenye muonekano wa kifahari na teknologia ya kisasa

Magari mbalimbali yameegeshwa kwenye eneo la nyasi na miti mirefu. Kuna watu wachache wanaotembea kati ya magari labda wanashuka ama wanaelekea kwenye hafla iliyo karibu. Mahema meupe yako kwa mbali upande wa kulia yanaweza kuwa sehemu ya hafla kama harusi, mazishi, mkutano wa kijamii au wa kisiasa.

Gari la rangi ya waridi liko katika hali ya matengenezo, ambapo milango ya nyuma imeondolewa na sehemu za ndani zinaonekana wazi. Mwanamume aliyevaa kofia, fulana ya kijivu na suruali ya jeans , anashika bomba la maji lenye shinikizo kubwa, akisafisha sehemu ya ndani ya gari. Mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo la karakana au sehemu ya matengenezo ya magari. Kuna magari mengine ya mizigo na vifaa kwa nyuma. Ardhi ni ya udongo na mawe.

Eneo kubwa la maegesho ya magari mapya yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri katika safu nyingi ,magari ni mengi na ya rangi tofauti ikiwemo nyeusi ,nyeupe na kijivu na baadhi ya na rangi ya shaba udhurungi, ni eneo la kuhifadhia magari ya kiwandani au bandari kabla ya kusambazwa kwa maduka au wateja, nyuma kuna majengo ya viwandani au ghala, magari ni mate ya kabisa bila namba za usajili ambaye wa sheria bado hayajatumika.

Magari mapya yametengwa ndani ya jengo kubwa lenye sakafu safi na madirisha makubwa ya vioo. Kuna magari ya rangi tofauti, kama nyeupe, kahawia, nyekundu, na kijivu. Yamepangwa kwa mpangilio mzuri ili kuwaruhusu wateja kuyatazama kwa urahisi. Mwanga mwingi wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa, jambo linalosaidia kuonyesha uzuri wa magari haya. Nje kuna magari mengine.

Wanaume wawili ndani ya jengo la kifahari, linalofanana na duka la magari. Wanasimama karibu na gari jeupe la umeme ambalo linaonekana kuwa katika hatua ya kichajiwa. Mmoja wa wanaume aliyevaa suti anaonyesha kuelekeza kitu kuhusu sehemu ya kuchaji ya gari kwa mwanaume mwingine aliyevaa shati jeupe.

Sehemu ya maegesho yenye magari ya aina mbali mbali, yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi lililozungukwa na miti na vichaka. Mazingira yanaonyesha hali ya utulivu ya kijani na ya asili.

Kuna mstari mrefu wa magari yaliopangwa kwa mpangilio mzuri, magari mapya ama yaliyotumika. Magari ni ya rangi na miundo mbalimbali yakiwa yameegeshwa kwenye sehemu yenye lami ya matofali. Nyuma kuna majengo marefu ya kisasa.

Gari aina ya Toyota Landcruiser Prado TX likiwa limeegeshwa kwenye eneo la makaazi, pembeni ya nyasi na lami. Gari jeusi nambari ya usajili KDK likionyesha limesajiliwa nchini Kenya. Mbele yake kuna majengo na miti mirefu.

Eneo la maegesho ya magari kwenye uwanja wa majani, huku mtu mmoja akitembea kuelekea kwa magari hayo. Mazingira ni ya asili yenye miti mingi ya kijani na hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na tulivu.

Mchakato wa makabidhiano ya funguo za gari, ambapo mtu mmoja anakabidhi funguo kwa mwengine. Kuna karatasi mezani na mfano mdogo wa gari, unaoashiria kuwa hii ni biashara ya magari au makubaliano ya upangishaji au hata kuuza au kununua gari.

Mwanamume aliyevaa suti rasmi, anatabasamu, huku akishikilia kibao. Anaonekana akieleza, au kuonyesha jambo kwa mteja wake. Mwanamke anasikiliza kwa makini, huku akitabasamu. Katika mandhari ya nyuma, kuna magari mengine, yaliyopangwa kuonyesha hii ni sehemu ya kuuza magari mapya, au ya mtumba, yaliyo kwenye hali nzuri.

Gari la abiria aina ya Toyota nchini Kenya. Lina rangi ya fedha na lina magurudumu yenye madoido ya rangi ya dhahabu. Liko mahali penye barabara ya kokoto na mandhari ya nyuma inaonyesha miti na anga ya bluu.

Magari tofauti yameegeshwa kwenye nyasi yakiwa yamepangwa kwa mstari usio rasmi. Magari haya ni ya kibinafsi. Mtu mmoja anaonekana akielekea kwenye magari akiwa amevaa shati jeupe na suruali nyeusi. Mandhari ya kijani na miti ya kuvutia inaonyesha mazingira ya asili yenye utulivu.

Kundi la watu waliokusanyika nje karibu na magari, yalioegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti ya kijani. Baadhi ya watu wamesimama wakiwa wameshika simu au wakiongea, huku wengine wakiegemea magari. Msichana mdogo ameketi mbele akiwa amejifunika blanketi na anakula chakula kutoka kwa sahani iliyoko ardhini.

Eneo la kuuzia magari ambapo magari mapya yamepangwa kwa utaratibu mzuri. Kuna mwanga wa kutosha kutoka kwenye taa za dari na madirisha makubwa. Sakafu ni ya vigae vyeupe inayoonyesha usafi na uangalifu wa hali ya juu. Mahali hapa pameundwa kwa ajili ya kuvutia wateja na kuwapa nafasi ya kuona magari kwa ukaribu.

Kuna idadi kubwa ya magari ya aina tofauti, tofauti yameegeshwa kwenye eneo lililowazi. Magari hayo ni ya rangi mbalimbali kama nyeupe, jekundu, bluu, kijani. fedha na nyeusi. Maegesho ni kwenye eneo la wazi na lililowazi zaidi ya uwanja wa kawaida. Huenda ni yadi ya kuuza magari au sehemu ya kuhifadhi magari ya biashara. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti isiyo na majani mengi.

Ndani ya gari ya aina ya Toyota Land Cruiser Prado, sehemu ya mbele, dereva na abiria wa mbele. Gari lina mapambo ya mbao kwenye dashboard na milango, ambayo huongeza mwonekano wa kifahari. Viti vimevaliwa vizuri vikiwa na mchanganyiko wa ngozi na vitambaa na vinaoneka na kuwa vizuri na vya kustarehesha.

Gari la zamani aina ya Mercedes Benz linalonekana kuwa katika hali nzuri sana na limeifadhiwa kwenye karakana au gereji yenye paa labati. Ina rangi ya kijivu chenye kung'aa. Muonekano wake ni wa kifahari ukiashiria kuwa ni gari la daraja la juu kutoka enzi zake. Mlango wa mbele upande wa dereva uko wazi. Taa za mbele na grill za mbele zinaonyesha muundo wa kipekee wa Mercedes Benz.

Magari yote ni ya rangi nyeupe, yameegeshwa upande mmoja kwa mstari mrefu. Inaonekana kuwa eneo la maegesho makubwa, huenda karibu na duka la magari, bandari, au kituo cha usambazaji. Magari yanaonekana kuwa mapya au katika hali nzuri sana. Biashara ya magari mapya au magari yaliyotumika inasubiri kuuzwa. Usafirishaji au uingizaji wa magari kutoka nchi za mbali.

Magari ya aina tofauti tofauti yamepangwa kwa safu kwenye jukwaa lilipoangwa vizuri. Umati wa watu ukitembea na kutazama magari wengi wao wakiwa wanapiga picha au kuongea na wawakilishi wa makampuni. Mabango yenye nembo ya makampuni ya magari yanaonyesha bidhaa zao.

Watu wawili, mwanaume mwenye miwani na mavazi ya kawaida, mwanamke aliyevaa suti rasmi na anashikilia kibao cha kuandika, wamesimama karibu na gari la kifahari. Mlango wa gari uko wazi, inaonekana wanakagua gari. Mandhari ya ndani, kwenye jengo lenye ukuta za vioo vikubwa, vinavyoonyesha mazingira ya nje yenye miti.

Mwanamke na mwanaume waliovaa mavazi ya kitaalamu, wakiwa ndani la eneo linaloonekana kua duka la magari au ofisi ya mauzo ya magari. Wanaonekana kua na mazungumzo mazuri, wakitazama nyaraka au hati fulani. Pembeni kuna gari jeupe, likidhibitisha mazingira ya uuzaji au ununuzi wa magari.

Gari aina ya Subaru Forester, nambari ya usajili KDB-862R, limeegeshwa katika eneo la uuzaji magari. Kuna magari mengine nyuma yake miti, na majengo.

Magari yaliyoegeshwa kwenye uwanja wa nyasi katika mazingira ya wazi au ya kijijini. Kuna watu kwa mbali na baadhi wamesimama au kutembea kuelekea sehemu ambayo kuna shughuli au tukio.

Gari ni la rangi nyeupe, lina nambari ya usajili ya Kenya, KCE 982P.Lina madirisha yenye giza. Eneo linaonyesha majengo ya ghorofa, magari mengine yaliyoegeshwa na barabara ya vumbi au changarawe.

Watu watatu wakiwa ndani ya sehemu ya kuuza magari. Watu wawili, mwanamume na mwanamke wanaonekana kuwa wateja huku mtu wa tatu aliyevaa shati ya buluu akiwa ni muuzaji wa magari. Magari mengine yanaonekana yamepangwa kwa utaratibu katika eneo hilo.

Sehemu ya maegesho ya magari katika eneo la wazi lenye nyasi na miti. Magari kadhaa yameegeshwa ikiwa ni pamoja na gari la kijivu aina ya pick-up lililokaribu sana na kamera upande wa kulia. Watu pia wanaonekana katika eneo hilo, baadhi wakiwa wamekaa kwenye nyasi wakizungumza, wengine wakisimama na mtu mmoja anaonekana akitembea.

Wanandoa wawili wakizungumza na muuzaji wa magari katika duka la magari. Wanaonekana kuwa katika hatua ya kuchagua au kununua gari. Mazingira ya picha ni ya kisasa ya magari ya rangi mbalimbali yanaonekana yamepangwa kwenye eneo la maonyesho.

Gari aina ya Mercedes Benz, rangi nyeusi, yenye nambari ya usajili KAG 528U likiwa limeegeshwa pembeni ya barabara safi na tulivu, yenye miti mingi na uzio wa kijani.

Kundi la watu wakiwa wamesimama na wengine wameketi juu ya magari iliyoegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Mwanamke mmoja ameketi chini akiwa amejifunika blanketi huku anakula. Mandhari ya nyuma ina miti mingi na anga ni wazi.

Eneo la maonyesho ya magari ambapo kuna magari mapya ya rangi tofauti yaliyopangwa vizuri ndani ya jengo. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au wakizungumza karibu na magari wengine wakikaa kwenye meza huenda ni wateja na wafanyikazi. Mazingira ni safi yenye mwanga mwingi kutoka kwenye madirisha makubwa ya kioo.

Lori lenye rangi ya machungwa limebeba magari kadhaa kwenye ghorofa mbili. Ghorofa ya juu ina magari tano, ghorofa ya chini ina magari nne. Lipo katika eneo la wazi, lenye barabara ya lami, miti na majani ya kijani.

Magari matatu yaliyoegeshwa kwenye eneo la nyasi karibu na msitu wa miti mirefu ya kijani. Kuna watu wawili wakubwa ,mwanamke na mwanaume pamoja na mtoto mmoja aliye ndani ya gari la kati la kijani. Mwanaume na mwanamke wanazungumza huku mtoto akiwa ndani ya gari akiwa ameketi na miguu yake inaonekana nje.

Gari aina ya Subaru Outback ambalo lina number ya usajili KCQ 052X lina rangi nyeusi na linaonekana likiwa limeegeshwa karibu na ukuta wenye uzio wa chuma.

Magari mengi ya aina mbali mbali ,yakiwa yameegeshwa na baadhi ya watu wakionekana wakitembea, au wakisimama karibu na magari. Mandhari inaonyesha kuwa ni eneo la mashambani, au pembezoni mwa mji, lenye na miti mirefu na hewa safi.

Gari jeusi aina ya Toyota Land Cruiser Prado TX nambari ya usajili ya Kenya KDK lina vioo vya giza ambavyo hutumika kupunguza mwangaza wa jua. Linaonekana likiwa katika hali nzuri. Gari hili limeegeshwa kwenye uwanja wa nyumbani wenye nyasi na njia ya mawe.

Magari haya yameegeshwa kwa mpangilio wa mstari, nyuma Kwa nyuma. Yana rangi tofauti tofauti kama nyeupe, nyekundu, fedha na buluu. Eneo linaonekana kuwa ni eneo la biashara au eneo la mauzo ya magari kutokana na mpangilio mazuri wa magari na muonekano wa kiwanja mpana.

Gari aina ya Toyota Mark-X lenye rangi ya fedha na nambari ya usajili KBV 949E. Imeegeshwa mbele ya jengo ambalo linaonekana kuwa ni mkahawa. Pande wa kushoto kuna mwavuli wa rangi nyekundu. Nyuma yake kuna magari pia yameegeshwa.

Kundi la watu waliokusanyika kwenye eneo la wazi lililozungukwa na magari. Baadhi yao wamekaa chini wengine wamesimama, wengine wanatembea. Mtu mmoja aliyevaa sare ya NCBA anaonekana upande wa kushoto akisimama karibu na gari. Mandhari ni ya kijani kibichi huku miti na majengo madogo yakionekana kwa mbali.

Gari la kifahari la rangi ya fedha buluu likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi, linaonekana kuwa aina ya Volvo. Pia, kuna magari mengine yaliyoegeshwa nyuma yake kwenye mazingira ya kijani kibichi yenye miti mingi, huenda ni sehemu ya mapumziko au bustani ya wazi.

Wateja wawili wakiwa katika ofisi ya muuzaji wa magari wanaonekana wakiwa na furaha wakati wakikabidhiwa funguo za gari na muuzaji. Wameketi mezani ambapo kuna makaratasi na kalamu ikiashiria kuwa wamekamilisha mchakato wa ununuzi wa gari. Tabasamu lao linaonyesha kuridhika na furaha. Mazingira ya nyuma yanaonyesha sehemu ya maonyesho ya gari au showroom .

Gari aina ya Toyota nambari ya usajili KDA 650E lililopakiwa kwenye sehemu ya wazi ya maegesho. LImechorwa maandishi za alama za kampuni ya mkopo inayoitwa Progressive Credit na nambari ya kutuma SMS. Nyuma ya gari hilo kuna magari mengine na eneo inaonekana kuwa kijijini au nje ya mji.

Watu watatu wakisimama karibu na magari wakiwa katika hali ya mazungumzo na tabasamu. Wawili kati yao, mwanamme na mwanamke, waliovaa mavazi ya kawaida wanaonekana kuwa wateja. Mtu wa tatu aliyevaa suti ya rangi ya bluu, anaonekana kuwa muuzaji wa magari. Mazingira yanaonyesha kuwa wapo ndani ya jengo la kuuza magari kutokana na idadi ya magari iliyoogeshwa nyuma yao.

Eneo la maegesho ya magari yenye magari mengi yaliyopangwa kwa mistari. Kuna aina mbalimbali za magari mengi yakiwa rangi ya nyeupe ,nyeusi, kijivu na machache ya rangi ya nyekundu au nyingine tofauti. Magari hayo yamepakiwa kwa mpangilio mzuri yanavyodokeza kwamba eneo hili linaweza kuwa yadi ya kuuzia magari. Uwanja wa maegesho wa umma au biashara ya magari yanayotoka nje.

Mamia ya magari ya rangi na aina tofauti tofauti. Nyeupe, kijivu, nyeusi, nyekundu na mengine. Magari yamepangwa kwa utaratibu mzuri. Yanawezesha magari mengine kupita kati ya mistari. Uwanja huu unaweza kuwa uwanja wa kuuza magari.

Gari la trela maalum kwa ajili ya kusafirisha magari mengine. Magari matatu yamepakiwa kwenye sehemu ya juu ya trela. Trela ambayo imeunganishwa na gari la kuvuta mizigo. Mandhari inaonyesha kuwa yapo katika eneo la kiwanda au yadi ya magari labda yanayosafirisha magari mapya au yaliyotumika.

Rundo la socks za aina mbali mbali zilizowekwa kwenye kikapu kikubwa cha chuma katika mazingira ya soko ya mitaani au eneo la biashara ya mitumba. Socks zimepangwa kwa wingi zikiwa na rangi tofauti kama: pinki , nyeusi, nyeupe, bluu, kijani na kadhalika.

Kibanda cha kuuza matunda na mboga katika soko la kienyeji. Bidhaa zinazoonekana ni pamoja na ndizi mbivu zikiwa zimetundikwa kwa kamba juu ya kibanda. Ndizi mbichi zikiwa bado katika shina lake kubwa, zimeegeshwa pande moja. Nyanya nyingi zikiwa zimepangwa kwa wingi chini ya ndizi. Pilipili hoho na tangawizi zikiwa kwenye vikapu vya plastiki vya rangi ya zambarau.

Kibanda cha kuuza viatu vya mitumba katika soko la wazi. Viatu mbalimbali vikiwemo vya michezo, raba na ndara vimepangwa kwa utaratibu wa kuning'inizwa na vingine vimewekwa chini ya plastiki au kwenye ndoo tupu.

Soko la matunda na mboga ambalo liko wazi na lina vibanda vingi vya wachuuzi waliopanga bidhaa zao kwenye meza au majukwaa ya mbao. Soko ni la muundo wa mabati kwa juu na nguzo za mbao kuunga mkono paa. Wachuuzi na wateja wakiwa kazini wengine wakiuza na wengine wakinunua.

Bidhaa mbalimbali za mikono za kitamaduni ambazo zimepangwa vizuri sokoni au kwenye maonyesho ya sanaa na utamaduni. Vimetengenezwa kwa kutumia shanga za rangi nyingi na nyuzi. Baadhi ya vikapu vina miundo ya mviringo na vimepangwa juu kwa juu. Rangi zinazotumika ni kama vile kijani, njano, bluu, nyekundu, nyeusi na kadhalika.

Bucha ya nyama ambapo nyama mbalimbali zimewekwa kwenye kioo cha kuonyesha bidhaa na zingine zimening'inizwa juu. Vipande vya nyama mbichi kama ya ng'ombe au mbuzi imepangwa kwenye sehemu ya kuuzia. Kuna miguu ya mnyama, miguu ya ng'ombe au mbuzi iliyowekwa juu ya jokofu la kioo. Nyuma ya kaunti kuna mtu aliyevaa koti jeupe anayehusika na kuuza au kuchinja.

Sehemu ya soko la mboga ambapo aina mbalimbali za matunda na mboga zimepangwa vizuri kwenye masanduku. Zifwatazo ni bidhaa zinazotambulika kama nyanya, viazi vitamu, tango, maparachichi, ndimu na limao, onga chungu, pilipili mbuzi, karoti na matango madogo.

Soko la wazi ambapo wafanyabiashara wengi wamepanga bidhaa zao ardhini, hasa mboga kama vile sukuma wiki, nyanya, vitunguu na matunda kama malenge. Wateja na wauzaji wamevaa mavazi ya joto na mavazi ya mvua na wengi wao wamevaa buti kwa sababu ya tope na maji yaliyotuama ardhini. Mazingira ya soko ni ya udongo na tope na kuna mabanda ya palabati na miti upande wa nyuma.

Soko la mitaani linalofanyika kando ya barabara kwenye eneo la mji. Mazao ya chakula yamepangwa vizuri kwenye meza na ndoo yakiwemo viazi, nyanya, hoho, parachichi, karoti na kadhalika. Wachuuzi wamepanga bidhaa zao chini ya vibanda vilivyofunikwa kwa plastiki au turubai. Magari ya usafiri yako upande wa kushoto. Watu wanatembea au kusimama, wakiangalia bidhaa au kununua.

Soko la matunda ambalo lina wanawake wawili waliovaa barakoa wakiuza matunda. Kuna meza nne zilizojaa aina mbalimbali za matunda kama maparachichi, machungwa, zabibu zilizowekwa kwenye vyombo vya plastiki, mapapai na ndizi zilizo kwenye upande wa nyuma kulia. Mwanamke aliye upande wa kushoto anapangwa machungwa kwenye meza. Mwanamke wa pili aliye katikati amevaa gauni ya mistari nyekundu na nayeupe na amebeba chupa mkononi.

Rundo la viatu vya aina mbali mbali, vikiwa vimepangwa juu ya meza , iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe. Rangi ya kuvutia kama blue , zambarau, nyekundu, kijani, manjano, na nyeusi, zikionyesha bidhaa nyingi zenye mvuto wa macho. Viatu ni vya aina tofauti, na ni vipya, na vinaweza kua vya bei nafuu.

Viatu vya aina mbalimbali vilivyopangwa juu ya meza na kwenye mabati. Pembeni kuna miwani ya jua ya rangi tofautitofauti iliyopangwa kwenye wavu wa waya. Viendo vingi ni vya wanawake na vimepangwa kwa namna ya kuvutia wateja wapitanjia.

Soko la ndizi ambapo ndizi zimepangwa kwa wingi kwenye makasha ya mbao. Ndizi nyingi ziko kwenye makasha ya rangi mbali mbali, tayari kuuzwa au kusambazwa. Wauzaji na wanunuzi, wanashughulika baadhi wakiwa wamekaa juu, au kando ya makasha, wengine wakiwa wamesimama wakifanya mazungumzo. Muundo wa soko, ni wa eneo la ndani lililofunikwa, yenye nguzo kubwa zinazosaidia paa likiwa na mwanga wa kutosha.

Mama mchuuzi anayechambua maharage au mboga kwenye sinia. Kuna mazao mengi ya kilimo kama pilipili hoho, nyanya, kitunguu, viazi, ndizi mbichi, matango, maharage mabichi. Mazao yamepangwa kwenye vikapu, masanduku ya plastiki na meza za mbao. Kuna wateja na wachuuzi wengine upande wa nyuma wa soko.

Soko la matunda linalovuma kwa rangi mbali mbali na shughuli nyingi kwa matunda kama vile maembe ,machungwa ,mapera, matomoko na matunda mengine

Bidhaa mbalimbali za kilimo, zimepangwa kwa ustadi kwenye vibanda na vyombo tofauti, baadhi ya mboga na matunda yanaonekana ni hoho ya wakijani, matango, nyanya, viazi, karoti, vitunguu maji, kitunguu saumu, pilipili, kunde na mboga za majani. Mazao haya, yamepangwa kwenye vikapu vya plastiki, ndoo na magunia.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa watu wengi waliokusanyika kuuza na kununua bidhaa mbalimbali. Kuna vibanda vya wauzaji, miavuli ya rangi tofauti kwa ajili ya kivuli na makasha mengi ya mbao yaliyopangwa kwa ajili ya kuhifadhi au kusafirisha bidhaa. Mazingira ya soko yanaonekana kuwa ya mtaa wa kawaida huku baadhi ya majengo yakiwa na paa za bati.

Soko la kienyeji lenye bidhaa mbalimbali za mikono hasa vikapu, mikeka na vyombo vya asili vilivyotengenezwa kwa kutumia nyuzi na nyasi. Bidhaa hizo zina rangi tofauti tofauti ya kuvutia kama vile nyekundu, zambarau, kijani, rangi ya udongo na buluu. Watu kadha wameonekana wameketi nyuma ya bidhaa hizo, kuna watu wachache wanaopita sokoni wakiangalia bidhaa hizo.

Soko la wazi uenda likiwa katika mji au kijiji. Watu wanafanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa za kila siku. Bidhaa zinaoonekana ni kama maembe, ndizi, limau, maparachichi, viazi, nyanya, vitunguu, samaki wa kavu, nafaka katika gunia na vyombo vidogo vidogo.

Eneo la biashara ya kuuza mayai ambapo kuna trei nyingi za mayai zilizopangwa kwenye rafu na chini ya sakafu. Zimetengenezwa kwa plastiki na zina rangi mbalimbali kama nyekundu, kijani, buluu, njano, zambarau na nyinginezo. Mayai yanaonekana kuwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri na kwa uwingi, ikiashiria kuwa ni duka au ghala la usambazaji wa mayai.

Kuna tikiti maji nyingi, zingine zikiwa nzima na chache zimekatwa kuonyesha ndani yao, kuna rangi ya nyekundu. Wauzaji na wanunuzi wanaonekana upande wa kulia wamekaa chini ya miavuli ya plastiki kwa ajili ya kivuli. Magari makubwa ya mizigo yaonekana upande wa kushoto.

Mchanganyiko wa viungo, vya rangi mbalimbali, vya kupikia vilivyopangwa katika chombo, cha kuuza sokoni. Viungo vimewekwa kwenye ndoo, na vyombo vya plastiki, au mbao, na kupangwa kwa utaratibu wa kuvutia sokoni. Hii ni sehemu ya soko, inayoonekana kuna matunda na viazi nyuma, inaashiria sehemu ya biashara ya bidhaa mbichi, na viungo.

Soko la mboga na matunda lililo ndani ya jengo. Kuna vibanda vya wauzaji mbalimbali wakitoa huduma kwa wateja. Bidhaa zinauzwa ni pamoja na nyanya, vitunguu, viazi, karoti, matunda, mboga za majani na ndizi. Watu wanaonekana wakinunua na wengine wakizungumza na wauzaji. Soko lina mwangaza wa wastani na bidhaa zimepangwa kwenye vikapu na masanduku kwa namna ya kuvutia.

Hiki ni kibanda cha kuuza maua kilichopo katika eneo la soko la wazi. Kuna watu wawili ndani ya kibanda wakihudumia wateja. Maua ya aina na rangi mbalimbali yamepangwa kwenye ndoo na vyombo vya plastiki. Chini ya kibanda kuna vipande vya maua vilivyoanguka. Viti vya plastiki vya rangi ya buluu vimewekwa kwa ajili ya wateja au wafanyakazi. Kibanda kina paa la kijani lililowekwa kwa muundo wa chuma. Nyuma yake kuna majengo ya kisasa pamoja na vibanda vingine vya kibiashara.

Juu kushoto kuna maembe yakiwa ya rangi ya kijani kibichi, katikati kuna tunda lenye ngozi yenye miiba midogo na rangi ya kijani yenye madoadoa ya rangi ya machungwa, kushoto chini kuna machungwa yenye rangi ya manjano, kulia chini kuna parachichi yenye ngozi ya nyeusi na ya kijani kibichi , kulia juu kuna kopo liko wazi na karatasi nyeupe za kufungia.

Meza ya kuuza samaki waliokaangwa katika soko la wazi, wengi wamepangwa juu ya meza wa aina tofauti tofauti. Wengine wao wakiwa samaki wa maji baridi kama tilapia. Muuzaji aliyevaa aproni anaonekana nyuma ya meza akiwa tayari kuwahudumia wateja.

Meza za kuuza mboga zimepangwa pande zote mbili za njia ya kupita, zikiwa zimejaa majani mabichi ya mboga. Kuna wanunuzi na wauzaji, moja wao akiwa anapokea au kulipa kwa mboga anazonunua. Mahema meusi na ya kijani yametundikwa juu ili kulinda bidhaa dhidi ya mvua au jua kali. Barabara ni ya lami lakini inaonekana imeloa ikiashiria hali ya mvua au unyevunyevu.

Kuna lori ya kijani enye vitunguu vingi vilvyopakiwa kwenye mifuko ya neti nyekundu. Mifuko hio inaonekana imejazwa na vitunguu ya rangi ya zambarau. Watu wachache wanaonekana wakishughulika, mmoja amesimama juu ya lori akipanga mizigo, wengine wako chini wakichukua au kuangalia.

Soko la kienyeji lenye mboga na matunda mbalimbali. Tunaweza kuona nyanya, vitunguu, karoti, ndizi, viazi, vitunguu saumu na mboga nyingine zikiwa zimepangwa kwenye vikapu vya mkeka, magunia na meza za mbao. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa mpya na safi zikisubiri kununuliwa na wateja.

Kibanda cha kuuza maua katika soko la wazi. Kuna watu wawili ndani ya kibanda hicho wakiwa wanaandaa maua labda kwa ajili ya kuuza kwa wateja au kwa kuandaa mashada maalum ya maua.

Vibanda vimepangwa kwa safu zenye namba kama sufuri, nane. Kila kibanda kimefunikwa kwa gunia au kitambaa, baadhi vikiwa na mawe juu ili kuzuia upepo. Sakafu ni ya udongo, na mazingira yanaonekana kuwa ya ndani ya jengo la soko. Kuna viti vidogo vya mbao pembeni mwa vibanda, vinavyotumika na wauzaji wakati wa biashara. Mwanga wa dari unaonyesha kuwa soko la ndani lililojengwa kwa kwa matumizi ya kudumu.

Mazao mbali mbali ya kilimo yamepangwa kwa ustadi kwenye vikapu na doo. Baathi ya mazao yanaonekana ni nyanya, vitunguu ndizi, viazi, sukumawiki, ndimu, na pilipili. Bidha zimepangwa kwa vikapu vya plastiki, ndoo na masanduku madogo. Nyuma, kuna watu wawili, wanaonekana kuwa wauzaji au walinzi wa duka.

Matikiti maji yaliyopangwa kwenye meza au sehemu ya kuuzia matunda. Matikiti yana rangi ya kijani iliyochanganyika na mistari ya kichani iliyokolea, ambayo ni mwonekano wa kawaida wa tunda hili. Pembeni, kuna matunda mengine kama vile maembe na machungwa ambayo yanaashiria kuwa picha hii imepigwa kwenye soko au sehemu ya kuuza matunda.

Kuna nguo nyingi za rangi na aina tofauti kama jaketi, mashati na suruali zilizotandazwa kwenye kitambaa au gunia sakafuni. Nguo hizo hazijapangwa kwa mpangilio maalum, bali zimetandikwa ili wateja wachague wanachotaka. Watu wawili wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na rundo hilo la nguo. Mavazi mengine yananing'inia kwenye wima au vibandiko kwa ajili ya maonyesho zaidi.

Soko la mboga ambalo liko ndani ya jengo. Kuna vibanda vya wauzaj wa mboga waliopanga bidhaa zao kwenye meza za mbao ama Box . Bidhaa zinazuzwa ni pamoja na nyanya, vitungu, ndizi, viazi na matunda mbalimbali. Sakafu ni ya simiti na jengo lina nguzo na sakafu ya juu.

Kibanda cha matunda katika soko la wazi. Matunda mbalimbali yamepangwa kwa ustadi juu ya meza ya mbao ikiwa ni pamoja na ndizi zilizoning'inizwa juu. Chini ya meza kuna kreti na box zilizotumika kubeba bidhaa hizo. Kibanda hiki kimeezekwa kwa turubani nyeusi na miti rahisi.

Kuna mikungu mingi ya ndizi aina tofauti tofauti, baadhi zimeiva vizuri, nyingine bado ni mbichi kidogo. Zimepangwa juu ya kitambaa au gunia jeupe, jambo linaloashiria kwamba ni bidhaa za sokoni au kwenye kibanda cha kuuza matunda.

Soko la wazi ambapo wauzaji na wanunuzi wanakutana kuuza na kununua bidhaa mbali mbali za chakula. Kuna matikiti maji, mapapai, matango, na aina nyingine nyingi za mboga na matunda. Watu wameketi chini, wamepanga bidhaa zao kwenye magunia na meza ndogo. Wanawake ni wengi wakiuza bidhaa. Baadhi yao wamevaa mavazi ya kitamaduni au ya kawaida ya sokoni. Watu wengine wanabeba mizigo mabegani au kichwani, wakiendelea na shughuli zao za biashara.

Mahali ambapo nyama hukatwa, kuhifadhiwa, na kuuzwa kwa wateja. Kuna vipande vikubwa vya nyama vikiwa vinaning'inia juu. Sehemu ya mbele ikiwa na jokofu la kioo, lenye vipande mbalimbali vya nyama tayari kwa mauzo. Wafanyikazi wamevaa mavazi meupe ya kazi, na baadhi wakiwa na kofia kwa usalama na usafi wa chakula. Vifaa kama machine ya kukatia nyama, nyuma yao.

Sehemu ya biashara ya viatu vya mtumba zenye rangi na aina mbalimbali. Vimefungwa kwa kutumia kamba kwenye waya au fremu inayoning'inizwa vikining'inia kwa safu ili kuvutia wateja. Sehemu ya chini ya picha inaonyesha kibao cha mbao ambacho huenda kinatumika kama sehemu ya kukalia au kuekea bidhaa.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo watu wanauza na kununua vyakula na matunda mbalimbali ,kuna wachuuzi walioketi au kusimama kwenye meza au magunia yaliyojaa bidhaa za chakula, kuna pia miavuli mikubwa ya kitambaa inayotumika kama kivuli dhidi ya jua kali wauzaji na wanunuzi. soko limejaa watu wengi wakiwa kwenye harakati ya kununua kuuza majengo ya mjini yanaonekana kwa mbali.

Kuna mizigo mikubwa ya mboga za majani kama vile sukumawiki, spinach , terere na labda kunde au managu. Mboga zimetandazwa juu ya sakafu au magunia zikiwa tayari kwa kuuzwa. Watu kadhaa baadhi wakiwa wamevaa barakoa wanaonekana wakiwa wanapanga au kuuza bidhaa. Jengo la paa aina ya zege linaofanana na ghala au soko la jumla linaonekana.

Muuza maua akiwa ameketi kando ya ukuta, karibu na barabara. Maua mbalimbali ya kupendeza yamepangwa kwenye ndoo za plastiki na ndoo maalum za mauzo chini ya mwavuli wenye rangi tofauti. Mbele yake, kuna magari yaliyoegeshwa na majengo.

Ndizi za kijani kibichi, inaonyesha bado hazijaiva, huenda ni ndizi za kupika. Zimewekwa ndani ya ndoa ya plastiki, kwa usaidizi wa shina lililopinda, ili kuziweka wima bila kuanguka. Katika sehemu ya nyuma kuna vyakula vingine, kama viazi vitamu, viazi vya kawaida, vitunguu majani, na baadhi ya matango, au mboga nyingine za kijani.

Mahindi mabichi yamepangwa juu ya meza, mengine yamefungwa kwa plastiki. Nanasi wamefunga kwa kamba na kuning'inizwa juu ya banda. Kuna matikiti maji na mboga kubwa upande wa kulia. Vifaa vya biashara kama vifaa vya plastiki vyekundu na gunia lipo chini ya meza. Muundo wa vibanda ni kawaida sana, ukitengenezwa kwa mbao na paa la karatasi au nailoni.

Maua ya rangi tofauti yaliyopangwa kwa uzuri labda kwa ajili ya kuuzwa sokoni au kwa ajili ya mapambo na maua ya rangi ya manjano yenye iko katikati yenye mvuto mkubwa. Rangi ya zambarau kwa upande wa kulia na rangi ya waridi au pinki nyuma upande wa kushoto wa katikati.

Soko la wazi katika mtaa wa mji au kijiji. Kushoto kuna vibanda vya matunda na mboga kama ndizi, nyanya na vitunguu, vikiwa vimepangiliwa vizuri. Kulia kuna vibanda vya kuuza manguo, ambazo zimetundikwa juu ya kuta au kamba. Watu wachache wanaonekana wakinunua au kuuza bidhaa. Kuna magari yaliyogeshwa yakitumika labda kwa usafirishaji wa mzigo. Mbele kabisa kuna mkokoteni.

Soko hili la matunda lina shughuli nyingi ambapo watu wanashuhudia wakichagua na kununua matunda mbalimbali. Matunda haya yamepangwa kwa ustaarabu kwenye meza na vibanda. Miongoni mwa matunda yanayoonekana ni ndizi, maembe, papaya, machungwa, zabibu, tikitimaji, embe ndogo, pamoja na matunda mengine ya msimu.

Kuna matunda mengi tofautitofauti, yakiwa yamepangwa kwa rangi na mvuto mkubwa, ikiwa ni pamoja na ndizi zilizoninginizwa juu, tikitimaji zilizopangwa kwa wingi, maembe ya rangi tofauti, parachichi kwenye mfuko wa nailoni juu ya kreti, machugwa, mapera, tomoko pia kuna nanasi pembeni. Matunda yamepangwa juu ya kreti za plastiki, na makasha ambao baadhi yakiwa juu ya mitungi wa plastiki.

Soko lenye paa la bati lina sehemu nyingi za kupangilia bidhaa. Kuna nyanya, viazi tamu, karoti, vitunguu, hoho na matunda kama ndimu na maparachichi. Huku wauzaji na wanunuzi wakihudumu kwa amani. Mazao yamepangwa kwenye mifuko ya gunia na sanduku la plastiki na vibanda vya mbao. Mazingira ni ya ndani lakini wazi pembeni kwa mzunguko wa hewa na mwangaza.

Soko la mboga katika mazingira ya kijiji au mtaa wa mji. Ndizi zimefungwa kwenye vishikio na kuning'inizwa juu. Nyanya ziko kwenye sanduku jekundu zimepangwa vizuri. Karoti zimejaa kwenye mfuko mkubwa wa nailon zikiwa safi. Mahindi mabichi yamepangwa vizuri kwenye chombo upande wa kulia. Viazi viko kwenye sanduku la katoni mbele ya picha. Pia kuna matunda mengine kama parachichi, machungwa na pilipili hoho kwa nyuma.

Meza ya kuuza viatu katika soko la mitaani. Kuna aina mbalimbali za viatu vya wanawake vikiwemo sandals , slippers , na flat shoes vilivyopangwa juu ya meza. Kuna bango lililoandikwa mia tatu, vikiwa na alama ya shilingi, linaloashiria kwamba viatu hivyo vinauzwa kwa bei ya shilingi mia tatu kwa kila jozi.

Majiko ya makaa ya chuma aina mbalimbali yakiwa amepangwa chini kwa wingi. Sufuria za ukubwa tofauti tofauti. Majiko ya makaa yenye rangi nyekundu juu, yakiwa yamepangwa kwa safu. Masanduku ya chuma ya rangi ya samawati. Watu wawili wakitembea sokoni wakiwa wamezungukwa na vifaa hivyo. Mazingira ya nje ambapo kuna miti, vibanda vya bati na paa ya nyasi.

Sokoni ambapo watu huuza na kununua bidhaa mbalimbali hasa za kilimo kuna meza nyingi zikiwa zimejaa bidhaa nyingi kama ndizi, nyanya, maembe, vitunguu ,vitunguu saumu na kunde mbalimbali. Wanunuzi na wauzaji wanaendelea na shughuli zao huku mazingira ya soko yakiwa yamefunikwa kwa turubai kubwa za kuzuia jua.

Kulia, kuna barabara yenye magari mengi, kama vile matatu, bodaboda, na mikokoteni. Kushoto, kuna mabanda ya soko yaliyotengenezwa kwa mabati, plastiki, na turubai. Watu wengi wanaonekana wakitembea, wakinunua, au wakifanya shughuli zao. Kuna pia mabango ya matangazo makubwa juu ya nguzo. Mandhari ya mji na majengo marefu yanaonekana mbali.

Soko la wazi la mitumba ambapo nguo za aina mbalimbali zinauzwa. Vibanda vimetengenezwa kwa mbao na mabati, huku baadhi za nguo zikining'inizwa juu na nyingine zikitandikwa ardhini. Kuna watu kadhaa wanaonekana wakichagua bidhaa, huku wauzaji wengine wakiwa wameketi chini ya miavuli wakihudumia wateja. Juu ya eneo hili, kuna bango kubwa la tangazo la kibiashara linalosema feeding the nation .

Soko la wazi ambalo lina shughuli nyingi za kuuza na kununua bidhaa. Wahusika wengi kwenye picha ni wanawake walioketi chini, wakiuza mboga kama nyanya, pili pili, limau, na mboga nyinginezo. Wateja wanazunguka na wengine wanapiga magoti, au kuinama wakichukua bidhaa. Mazingira yanaonyesha ni eneo la mjini au kijiji kubwa, na ni la soko la kila siku au la wiki.

Ndizi nyingi zikiwa zimepangwa kwa wingi na nyingine zimening'inizwa juu. Matunda mengine kama maembe, maparachichi, mananasi, tikitimaji na maboga yamepangwa kwenye vibanda vya mbao. Wanabiashara na wateja wapo sokoni, mmoja akiwa amevaa shati jeupe upande wa kushoto. Mazingira ni ya kawaida ya soko la mitaa yanayoashiria uchumi wa watu wa kawaida na biashara ndogondogo.

Mboga zimetandazwa kwa mpangilio mzuri na zenye rangi mbalimbali za kuvutia. Baathi ya mboga na matunda zinaonekana ni nyanya, pilipili hoho za rangi ya kijani, njano, na nyekundu, vitunguu maji , vitunguu saumu, ndimu, parachichi, karoti, pilipili kichaa, ndoma ,tikiti pori, bizari na kunde mbichi kwenye vikombe vya bulubandi vilivyotumika.

Sandal zimetundikwa kwa mstari kwenye kamba, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia wateja. Zinauzwa katika kibanda kilichotengenezwa kwa mbao na bati, kilicho katika soko la wazi. Kando ya kibanda kuna watu wanaonekana, wakiangalia bidhaa au wakipita.

Nyumba ya kifahari hili jengo ipo katika eneo lenye mandhari safi na ya kijani kibichi. Ina paa la vigae na kuta zilizotengenezwa kwa mchanganyiko wa mawe na rangi ya manjano, zinazolipa mwonekano wa kuvutia. Mbele ya nyumba, kuna uwanja mkubwa wa majani unaoweza kutumika kwa shughuli mbalimbali kama vile michezo, mapumziko au sherehe za nje. Nyuma ya nyumba, kuna miti ya kupendeza na ua mnene wa bustani.

Eneo la wazi, lenye ardhi ya kilimo au bustani ndogo, lililoko katikati ya majengo ya ghorofa ya makaazi. Ardhi ya udongo mwekundu mbele, yenye majani yaliyokauka au mabaki ya mimea. Miti ya ndizi upande wa kushoto, na kulia wa eneo, ikiashiria matumizi ya eneo hili, kwa kilimo cha nyumbani au bustani ya jamii. Majengo ya makaazi ya kisasa yenye rangi ya manjano, kijivu, na kahawia, kwa nyuma.

Nyumba ya kisasa iliyojengwa kwa mawe na saruji na kuezekwa kwa mabati. Dirisha zake ni kubwa na zimefungwa na vyuma vya usalama hali inayoongeza ulinzi wa nyumba hiyo. Eneo la nje lina bustani nzuri sana iliyopangwa kwa ustadi na kwa umakini ikiwa na mipaka mistari ya ua wa kijani uliyopogolewa vizuri. Kuna mimea mingi ya mapambo pamoja na miti mikubwa inayotoa kivuli.

Eneo la wazi lenye majani yaliyokauka linalozungukwa na nyumba na ukuta wa mawe. Kuna miundo ya miti au nguzo mbili katikati ambazo huenda hutumika kama goli za mpira ikiashiria kwamba enaeo hili linaweza kutumika kama uwanja wa michezo wa jamii au watoto.

Roshani ya nyumba ya ghorofa, iliyo na sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia inauzio wa chuma. Mandhari ya nyuma, kuna majengo ya ghorofa yenye mapaa ya vigae vya rangi nyekundu na kuta za rangi ya cream pia kuna magari yaliyopakiwa kwenye sehemu ya maegesho chini ya majengo. Miti na mimea inaonekana kuzunguka jengo.

Sakafu ya mbao inayotoa muonekano wa joto na mvuto wa asili kwenye chumba. Ukuta mmoja umetengenzwa kama sehemu ya burudani. Kwenye sehemu ya kuweka runinga katikati na rafu za kuweka mapambo au vitabu pembeni. Kuna madirisha makubwa ya kuteleza yanayowezesha mwanga mwingi kuingia na kutoa muonekano wa nje ambapo miti na bustani ndogo zinaonekana.

Nyumba kubwa ya kisasa, ya ghorofa mbili yenye paa la rangi nyekundu na kuta za rangi ya krimu ina madirisha makubwa ya vioo baadhi ikiwa na grills za usalama. pia kuna veranda na bustani ndogo ya mimea mbele ya nyumba ikizingukwa na uzio wa ukuta na nyaya za usalama. Anga ni ya buluu na hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Nyumba kadhaa za kifamilia zinaonekana nyingi zikiwa na kuta za rangi ya waridi na paa za mabati za rangi ya kahawia, kuna jengo refu upande wa kulia ambalo liko katika hatua za ujenzi imefunikwa na neti ya kijani kwa ajili ya usalama wa ujenzi, ukuta wa mawe umezunguka eneo lote la makazi na kuna lango la chuma katikati linalo ongoza kwa njia ya saruji, barabara ya lami iko mbele kabisa ya picha.

Barabara ya mawe, yaani paving blocks katikati inayotumiwa kuingia na kutoka kwa magari. Magari yaliyopaki mengine yakiwa yamefunikwa. Majengo ya kisasa yenye vyoo vikubwa na rangi za kisasa. Mimea ya vichaka vya kijani upande wa barabara. Hali ya hewa ni jua kali na anga ni safi.

Majengo marefu ya kisasa upande wa kulia na nyuma. Majengo ya ofisi au hoteli upande wa kushoto na katikati. Miti mingi ya kijani inayozunguka majengo haya, gari chache na njia za barabara na nyaya za umeme zikionekana mbele.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa moja iliyo na paa la rangi ya waridi na kuta za rangi ya cream . Nyumba imezungukwa na ukuta wa mawe wa rangi ya kijivu ulioimarishwa juu kwa nyaya ya usalama. Kuna lango la chuma la kuingia upande wa kushoto wa ukuta.

Nyumba kubwa ya kifamilia iliyojengwa kwa mtindo wa zamani yenye ghorofa moja na dari ya mwinuko. Nyumba iko katikati ya eneo kubwa la bustani, lenye nyasi nyingi za kijani kibichi, na imezungukwa na miti mingi mikubwa, inayotoa kivuli na mandhari ya utulivu.

Jengo la makaazi lililo jengwa kwa mawe ya saruji likiwa na rangi ya manjano, pinki, na kahawia. Katika balkoni ya ghorofa ya juu kuna bango lenye maandishi yanayotangaza nyumba ya kupangisha. Maandishi kwenye bango yanasomeka HOUSE TO RENT, TWO BEDROOM, ONE BEDROOM na BEDSITTER

Jengo linaonekana kuwa la ghorofa Tano. Likiwa limejengwa kwa kutumia Kuta za sege na kumepakwa rangi ya nyeupe au krimu nyepesi. Mbao za Arusha zimezimikwa pande mbele ya jengo. Juu ya jengo Kuna tangi la maji la plastiki la rangi nyeusi. Dirisha nyingi tayari zimewekwa.

Mandhari ya maeneo ya vijijini au pembezoni mwa mji enye ardhi iliogawanywa vipande baadhi kiwa wazi na nyingine zikiwa na maendeleo kama majengo ya makaazi, miti ya kupendeza na mashamba madogo. Kuna barabara ya lami upanda kushoto inayo elekea mbali na kwa nyuma kuna milima.

Bustani kubwa ya nyumbani, iliyopambwa vizuri na nyasi safi iliyonyolewa vizuri chini. Miti mbalimbali ya mapambo ikiwemo mnazi, na miti mingine ya matunda au kivuli. Uzio wa kijani wa mimea uliozunguka bustani, unaotenganisha bustani na sehemu zingine. Nyuma kabisa kuna nyumba ya kifahari yenye rangi ya majano, iliyozungukwa na miti mingi, inayoonekana ni gorofa moja au mbili.

Jengo la gorofa nyingi takriban gorofa tano au sita ambalo ni jengo la makazi au ofisi likiwa na tangi la maji juu yaa paa. Mbele yake kuna uzio wa mabati wa rangi ya samawati ambao unaweza kuashiria eneo ambalo bado linaendelezwa au limefungwa kwa usalama. Mazingira yanaonyesha miti midogo na vichaka, pamoja na njia ya udongo.

Jengo kuu lina rangi ya matofali mekundu, na sehemu ya juu zenye rangi nyeupe. Lina ghorofa kadhaa na lina madirisha mengi. Yanaonyesha kuwa lina idadi kubwa ya vyumba au nyumba ndogondogo. Lango kuu la chuma limefungwa na lina bango limeandikwa. Kuna kituo cha mlinzi upande wa kulia, kinachosaidia kuhakikisha usalama wa waakazi. Gari moja ama mbili, yaonekana imeegeshwa. Mimea ya kijani ipo karibu na lango.

Jengo la kati lina paa jekundu na limejengwa kwa mawe ya kawaida ya ujenzi. Pembeni mwa jengo hilo, kuna jengo jingine limechorwa rangi ya kijani kibichi. Mbele kuna jengo la biashara lenye maandishi K Dala Furnitures ambalo linaonekana kuuza sanamu kama vile sofa na viti. Kuna nyaya nyingi za umeme au mawasiliano zimepita juu ya barabara.

Jengo refu la kisasa lenye rangi ya kijivu na nyeupe, linaonekana kuwa ni la makazi au ofisi, jengo lina madirisha mengi ya rangi ya bluu na linaonekana kuwa limekamilika au liko karibu kukamilika, mbele ya jengo kuna miti na vichaka na kuna nyaya za umeme zinazopita mbele ya kamera. Anga ni ya bluu safi bila mawingu.

Jengo refu la ghorofa nyingi linalong'aa usiku kwa taa, likiwa katikati ya mandhari ya jiji. Mbele ya jengo hilo ,kuna miti mingi iliyopangwa kandokando ya barabara tulivu isiyo na magari. Mandhari ya usiku, ina anga lenye mawingu mazito huku taa za jiji zikiwa zimeangaza kwa angani.

Nyumba ya kisasa yenye muundo wa kifahari na wa kisasa. Nyumba hiyo ina ghorofa moja na inaonekana kuwa imejengwa kwa kutumia mchanganyiko wa rangi ya kijivu na mawe ya mapambo kwenye nguzo na sehemu ya kuta, ambayo huongeza mvuto wa kimtindo. Mlango wa kuingia una geti la chuma lililotengenezwa kwa ubunifu na ua wa nje una kuta za mawe za mapambo na mimea ya kijani, ikipendeza mazingira.

Nyumba ya kisasa yenye ua uliopandwa vizuri kwa nyasi na mimea ya mapambo. Kuna baraza ya nje na meza sehemu nzuri ya mapumziko ya kufanya mazungumzo. Kuta zimezungushiwa kuta za usalama uliyo na waya wa miiba juu yake. Kwa upande wa nyumba kuna jengo ndogo yenye ngazi ya mzunguko zinazoelekea horofani.

Chumba ni kirefu na chenye nafasi ndogo ya kutembea katikati. Kuta zote mbili zimejengwa kwa rafu nyingi zenye nafasi ya kueka nguo, viatu na vifaa vingine vya mavazi. Sakafu imetengenezwa kwa mbao. Mwisho wa chumba kuna dirisha linaloleta mwanga wa asili.

Jengo la ghorofa moja linaonekana katika hatua ya ujenzi au halijakamilika kabisa. Ukuta wa mbele umewekwa rangi ya kijani hafifu juu yake. Eneo la mbele kuna nyasi na mimea pori inayokuwa bila kudhibitiwa. Nguzo za umeme zimewekwa karibu na jengo, ikiwa na nyaya za juu.

Jengo la China Square mojawapo ya maduka makubwa yanayojulikana nchini Kenya hasa jijini Nairobi. Ukuta wa jengo umechorwa kwa rangi mbali mbali nyekundu, njano ,samawati na buluu zikiwa zimepangwa kwa mtindo wa mikono inayopinda. Nembo ya China sSquare iko juu kushoto ikiwa na maandishi ya manjano ya msingi wa buluu.

Msururu wa watu wakiwa kwenye sehemu ya malipo ndani ya duka kubwa. Wateja wamesimama wakisubiri kulipa bidhaa walizonunua. Baadhi yao wanashika vikapu vya plastiki vya rangi nyekundu na kuna wafanyikazi waliovaa sare kama yule aliye na fulana nyekundu yenye lebo ya uso wa tabasamu. Kwa upande wa kushoto juu kuna mabango yaliyoandikwa spices na oil na fats yanayoonyesha sehemu tofauti za bidhaa ndani ya duka

Sehemu ya duka kuu ambapo bidhaa za vinywaji baridi na nyama zimepangwa kwenye jokofu la kuhifadhi. Rafu zimepangiliwa kwa mpangilio mzuri ili wateja waweze kuchagua bidhaa wanazohitaji kwa urahisi. Vinywaji viko katika rangi tofauti zinazovutia macho na bei zimewekwa chini ya kila bidhaa.

Mifuko ya michele ilio fungwa kwa rangi ya machungwa upande wa kulia ikiwa imesheheni kwenye rafu za punguzo la bei. Bidhaa nyingine kama mafuta ya kupikia ya chapa ya fresh fry yamipangwa katikati. Ishara nyingi nyekundu zenye mandishi ya promo zimetundikwa juu na pia zimewekwa kwenye sehemu za bidhaa. Ishara ya bidhaa zilzowekwa kwa punguzo la bei. Sehemu ni safi pana na ina mwanga mzuri unao faa kwa ununuzi wa bidhaa nyingi.

Madhari ya ndani ya duka kubwa la rejareja ambapo wateja wanafanya manunuzi. Mazingira ni safi yamepangwa vizuri na kuna bidhaa nyingi mbalimbali zikiwa zimewekwa kwenye rafu au sehemu maalum za maonyesho.

Duka kubwa linalouza matunda na mboga. Matunda kama tikiti maji zimepangwa vizuri sehemu ya mbele, baadhi zikiwa zimekatwa kuonyesha ndani. Mboga za majani kama vile sukuma wiki zipo kwenye meza ambao upande wa kushoto. Rafu ya nyuma ina bidhaa mbalimbali na juu yake kuna bango lenye maandishi Matunda na mboga. Muundo hadhari una mapambo ya kipekee ya kijani na ya rangi ya uchungwa.

Jengo la duka kubwa la rejareja linaloitwa quickmart . Nembo yao ina maneno fresh and easy ambayo yanamaanisha kuwa bidhaa zao ni safi na rahisi kupata. Jengo limepambwa kwa rangi nyeusi na maandishi mekundu na lina eneo la kuingilia lililozungushiwa mimea ya kijani. Mikokoteni ya kununulia iko upande wa kushoto kwa mlango.

Sehemu ya mbele ya duka la Naivas, moja ya duka la rejareja nchini. Nembo ya Naivas iko kwenye ukuta upande wa kulia ikiwa na maandishi Naivas, saves you money . Maana yeake inakusudia kuokoa pesa. Rangi ya nembo ni machungwa kijani na nyeupe ambazo ni rangirasmi za chapa ya Naivas. Kuna nguzo mbili za usalama zilizopakwa rangi nyeupe na mistari ya njano. Hizi huzuia magari kuingia sehemu ya watembea kwa miguu.

Jiko za ngesi na umeme zikiwa kwenye mistari upande wa kushoto. Zikiwa mpya na baadhi zikiwa bado zimefungwa kwenye plastiki. Runinga nyingi zikiwa zimepangwa kwenye ukuta wa mbele zinaonyesha picha tofauti, tofauti fridge na freezer . Upande wa kushoto nyuma ikiwa ni sehemu ya vifaa vya manyumbani. Wanaume wawili wanaonekana wakitazama bidhaa hizo,

Eneo la vinywaji ndani ya duka kubwa au supermarket hii ni sehemu ya friji au sehemu baridi yenye vinywaji mbalimbali, vilivyopangwa kwa rafu kwa mpangilio mzuri sana.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Upande wa kushoto kuna mikate aina mbalimbali iliyo kwenye rafu ya mbao huku upande wa kulia kuna bidhaa kama vinywaji baridi, sabuni na bidhaa zingine zilizo na mabango ya ofa.

Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu, zikijumuisha spray za harufu nzuri, sabuni za kufua na kusafisha, vitambaa vya kusafisha na taulo ndogo, sponji na vifaa vya kusafishia vyombo. Mwanga kutoka kwenye taa za dari ni mkali unaoangazia vizuri bidhaa zote. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri wa rangi na aina rahisi kwa mteja wa kuchagua.

Jengo la biashara lenye maduka na ofisi mbalimbali. Ghorofa ya chini kabisa, ina duka kubwa la rejareja linaloitwa QuickMart ambalo lina nebo ya kijani yenye maneno Fresh&Easy na tangazo kwamba linafunguliwa saa ishirini na nne kila siku. Kuna magari kadhaa yameegeshwa mbele ya duka, yakiwa na namba za usajili wa Kenya.

Watu wakinunua bidhaa katika sehemu ya plastiki ndani ya duka kubwa la rejareja. Raia wawili wanaonekana wakichagua vyombo vya kuhifadhi chakula vilivyoandikwa bei kwenye rafu. Vyombo hivi vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu mbalimbali na vina rangi na ukubwa tofauti tafauti.

Rafu nyingi zimejaa mifuko ya chakula cha mbwa aina tofautitofauti. Kila mfuko una picha ya mbwa, pamoja na maelezo ya bidhaa. Kuna maandishi juu ya rafu yakiwa yameandikwa dog food , yaani chakula cha mbwa. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kutoka juu hadi chini zikiwa na rangi tofauti za vifungashio kama njano, buluu, nyeupe, kahawia, na kadhalika.

Ndani ya duka kubwa au supermarket ambapo watu wanafanya ununuzi wa bidhaa mbalimbali. Raia wawili wanaonekana wakitazama bidhaa kwenye rafu huku wakisukuma troli lililojaa bidhaa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa. Kuna safu za bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Mbele ya picha, kuna vibuyu vya soda na juisi kutoka kwa chapa mbalimbali kama vile Fanta na Coca-Cola zikiwa kwenye ofa maalum kama vinavyoonekana kwenye bango. Upande wa kushoto, kuna jokofu refu lenye maziwa, yogurt na vinywaji vingine baridi.

Sehemu ya huduma Kwa wateja katika jengo au taasisi fulani. Kuna wanawake wawili upande wa ndani wa counter wakihudumia mteja mwanamke aliye upande wa nje ya counter .Juu ya sehemu hiyo, kuna bango kubwa lenye maandishi yanayong'aa ya customer service .Ukutani kuna matangazo, picha rasmi, saa na arifa mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au supermarket hasa sehemu ya vinywaji baridi. Mabenchi ya rafu yamepangwa kwa ustadi. Yakiwa yamejaa chupa za juice. Na soda za aina mbalimbali zenye rangi tofauti kama machungwa, kijani, zambarao na njano. Rafu zimepangwa kwa safu nyingi, na zimewekwa lebo za bei chini ya kila safu ya bidhaa.

Sehemu ya duka la bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa utaratibu. Kuna aina tofauti za baiskeli zenye ukubwa, rangi na miundo mbalimbali. Pembeni kuna mrundiko wa viti vya plastiki vya rangi mbalimbali. Kama vile buluu, kijani, nyekundu na zambarau.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa. Kushoto, rafu zimejaa karatasi laini za chooni aina mbalimbali. Kulia, rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za kula kama vitafunio, biscuit na labda mkate. Kuna wateja kadhaa wanaoangalia bidhaa na mmoja ana kikapu cha plastiki cha rangi ya machungwa. Sakafu imewekwa vigae vya rangi ya beige safi na nadhifu.

Sehemu ya duka kuu ambapo kuna bidhaa za karatasi za chooni aina ya Hanan Premium Tissue. Zimepangwa kwenye sehemu ya punguzo la bei. Bidhaa zingine kama karatasi nyingine za chooni na bidhaa za nyumbani, zinaonekana upande wa nyuma. Kuna kiti kijani cha plastiki, huenda kikawa kinatumika na mfanyikazi wa duka kwa kusimama eneo hilo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa. Upande wa kushoto kuna rundo la viti vya plastiki vilivyopangwa juu kwa juu. Katikati, kuna baiskeli nyingi zilizoandaliwa kwa mauzo, huku pande wa kulia kuna kikapu kilichojaa mipira ya michezo. Pia kuna kikapu cha plastiki cha kubebea bidhaa kwenye sehemu ya mbele ya picha.

Sehemu ya mboga katika duka kubwa la rejareja. Mboga na bidhaa zinazonyeshwa ni pamoja na karoti, vitunguu saumu, majani ya kabichi, tangawizi mbichi, matunda ya machungwa, maparachichi, na majani ya sukuma au mboga za kienyeji. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye vikapu vya plastiki vya kijani juu ya rafu.

Rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za nyumbani kama vile sabuni za unga, sabuni za kuoshea vyombo. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu zikiwa katika vifungashio vya rangi mbalimbali hali inayoashiria usafi na utaratibu mzuri wa biashara.

Mabanda ya matunda na mboga yamepangwa kwa ustadi kwa kutumia vibanda vya mbao na plastiki nyeusi. Matunda kama vile ndizi, maparachichi, machungwa, maembe na matango yanaonekana upande wa kushoto. Mboga kama vile karoti, nyanya, viazi, vitunguu na pilipili hoho zinaonekana upande wa kulia. Kuna wafanyikazi waliovaa sare nyekundu, wanaonekana wakihudumia au kupanga bidhaa.